Msichana huyu anatengenezewa meno na madaktari hawa. Meno yake yalikuwa na uchafu zingine zimepandana. Zilkua zinauma sasa anatengezewa meno yote ili anaeza kuwa na afya nzuri.

Aina mbalimbali za madawa. Madawa haya yanatumiwa kutibu watu kuhakikisha kuwa watu wasikuwe na magonjwa. Madaktari wameleta dawa nyingi, hospitali zina dawa za kutosha.

Anawapa watu dawa, anawapima afya, anatembea kwa kijiji ili awasaidie watu hawa wanaougua na wagonjwa pia anasaidia watu ili wawe na afya mzuri na anahakikisha usafishaji wa bora wa nchi.

Mafuriko imekuwa hali ya juu. Watu wanahama kutumia boti. Watu wameumia sana kwa sababu maji ni nyingi sana na hawana masaidizi wengine kutoka serikalini.

Madawa haya yanatumiwa na daktari huyu ili kumfanya mtu awe na akili yake baadae, kwa sababu amekuwa wazimu baadae na kuwa mzuri baada ya kutibiwa na huyu daktari.

Anapalilia mimea sumu anaumiza wadudu ambao wanakula mimea ndogo ndogo na kuharibu, anawapuliza sumu ili afya ya mimea iwe sawa na kumea vizuri.

Huyu anahakikisha afya wa meno. Meno ya mtu inayokuwa na uchafu pia yanakuwa na wadudu ndani. Anatibu watu vizuri kutengeneza afya yake. Meno yake yako na uchafu.

Mtoto huyu ni mgonjwa, anaumwa na tumbo. Daktari huyu anasaidia kumpima, kumjulisha afya yake na kumpatia madawa ambayo yanafaa ili awe na afya yake sawa.

Mama huyu anaumwa na macho. Amekuja hospitalini kujulishwa afya yake ya macho na daktari. Daktari anatumia vitu kuchunguza macho yake namna yalivyo na kumpea dawa ili akuwe afya nzuri.

Daktari huyu anapima afya ya macho ya mtu. Macho yakiwa na uchafu ama magonjwa. Daktari huyu anasaidia watu ili kurekebisha na kutengeneza macho.

Gari hili limeingia ajali ya barabarani , limepulizwa na moto na wengine kuumia na kuchomeka. Watu wanashuhudia ili kutoa ushuhuda la tendeko hilo.

Mama huyu amejifungua vizuri na afya, mtoto pia ako sawa, anakaa akiwa na furaha ya kwamba amepata mtoto wake mzuri sana, ana furaha ambapo hawezi akakamilishwa hapa na ana afya nzuri.

Shirika la afya la Kenya linadhibitisha upatiaji wa watoto wadogo dawa ya mdomo ya maumivu yanazoweza kuharibu afya yao na kuifanya watoto wadogo kilemavu. Wanapewa dawa ya Polio inayo nguvu.

Mvua nyingi iliyonyesha ambaye ilisababisha mafuriko, watu wanabebwa na maji pia wanyama, manyumba, pia kila mahali maji imeteketeza, watu wanahama kwenda nje ya maji.

Madawa haya yanatumiwa na madaktari ya kienyeji. Wanatumia kutibu watu ambao hawana malezi.

Daktari huyu anafunza wanafunzi wake namna ya kutengeneza kitu. Anayempa mfano na wao pia kuchunguza kwa ukali na kuifanya namna aliyofanya nao wasomi vizuri.

Kwa daktari hawa wanapima afya ya watu wote. Pia wanahakikisha afya bora kwa wananchi, watoto, watu wakubwa, wazee na kila mtu ambapo wanafanya upasuaji na kuhakikisha wametengeneza kila mahali.

Dawa hii inatumiwa na watu ambao wana ugonjwa hii. Wanapewa hii dawa ili wapate afya na wajiweze kujiendeleza kiafya ili wawe na hali sawasawa.

Madawa haya yanatumiwa kutibu na watu ambao wamelewa kiakili na pia wametumia mihadarati na kuwa wazimu. Wanahakikishiwa kwamba hali yao ya kiafya iko sawa na kupewa madawa haya

Hii inasafirisha watu kutoka ng'ambo na kupeleka ndani ya sokoni. Hii inatumika na kuvukisha kwa kutumia mtoni au baharini na mahali ambapo kuna maji.

Wamama hawa wanachota maji kwa kisima. Wanachota maji ili wapate maji yao ya siku na watoto kuipata maji. Hii mahali bi ukame haina maji ya kutosha.

Mgonjwa huyu ameletwa kwa hali ya mahututi. Madaktari wanasaidiana kumtibu vizuri na kumpa dawa yake. Wanafanya upasuaji na kumpeleka ndani ili mgonjwa huyu apate afya mzuri na kuwa sawa.

Madaktari hawa wanasoma. Wanasoma namna ya kutengeneza meno. Wanatumia vitu vya kutengeneza meno na kuvaa miwani na vitu vingine za kujivumilia.

Mtu huyu anatengenezewa meno na daktari huyo. Daktari huyo amesaidia watu kupewa dawa ya bure ili watu wawe na afya ya meno. Na kuhakikisha usafishaji wa meno pia yako sawa.

mtoto huyu anaugua sana , anaugua ugonjwa ya watoto daktari anampa dawa analia kwa wingi pia watoto wa chini wa miaka tano lazima waipate dawa yao ya kuifanya hali yao iwe juu

Mtu huyu anapuliza dawa shambani mimea zinakua na wadudu anapuliza ili wadudu wakufe na mimea kumea haraka na kuwa na afya nzuri mimea ikitengenezwa hivi inakua na malisho bora sana.

mti hii ya mwaurabuaini ina manufaa mengi ina manufaa kama vile kupunguza kichwa afya ya mwili na pia kuifanya watu wawe na afya nzuri ya kila siku

Mkunga huyu ana furaha sana kwa sababu amesaidia mama kujifungua vizuri na kuijulisha hali yake. Mtoto pia ako afya mzuri pia amekua sawa anahakikisha kazi yake inaendelea vizuri.

Daktari huyu anafanya utafiti kwa mgonjwa. Anamueleza namna ya kuweza kuinua na kubeba mwili wake ili awe na mpata nguvu kiasi na aweze kujiweza kutembea na kujifanya mno.

Hili ni dawa la polio. Linasaidia kutibu maumivu ya watu. Pia inasaidia watoto wadogo sana. Inahakikisha afya ya watoto iko kwa juu hali. Pia dawa hii ni nzuri kwa afya ya wanadamu.

shirika la UNICEF wanahakikisha afya ya watu wanatengeneza pahali ya watu kuoshea mikono na kusababisha iwe na afya nzuri katika kila kijiji cha mahali ambapo watu wanaishi

Msichana huyu anajifungua, anaskia uchungu sana, anasaidiwa na mama huyu ili ajiweze kujifungua vizuri na aendelee hali. Anamlalisha chini ili aweze kumsaidia kwa wingi apate afya yake.

Dawa hii ni kali sana. Inatumika na watu ambao wanafaa kuichukulia hatua kali. Inaweza haribu watu. Dawa hii inaumiza mtu ambapo anaweza tumia kwa hali mbaya.

Mama anapeleka mtoto kumjulisha afya yake, daktari pia anamchunguza na kumpatia dawa. Mama anahakikisha afya ya mtoto, pia daktari anamsaidia. Mtoto huyu anapata afya nzuri.

Ajali mbaya imetendeka katika barabara hii. Gari mbili zimegongana, moja kuanguka chini na kuumiza watu wengi. Watu wengi walipoteza maisha yao na wengine kuumia hali mbaya na kiuikuwa safari mbaya hii

Madaktari hawa wanahakikisha afya bora ya mtaani. Wanatumia mavitu kuokota uchafu barabarani kuhakikisha madhara ya afya mbalimbali na kuwafunza watu namna ya kuhakikisha na kuwa wasafi.

Ukame umezidi katika mahali hii, wanyama wameanza kukufa. Watu hawana maji ya kunywa, afya imekuwa mbaya, ata hawana la kula. Maisha imekuwa ngumu katika hali mahali ambapo, maji na nyasi kwa watu hakuna.

Aina mbalimbali za dawa za kienyeji ambapo anatibu watu ambao wana ugonjwa ya kama vile wazimu na menginevyo mengi ambao mtu anashidwa na kufanya vizuri hali yake.

Daktari huyu anahakikisha afya ya meno. anachunguza ndani ya meno na kuifanya ziwe safi. Aanapatia dawa na kuiweka vizuri meno yake.

Hapa ni kwa ofisi ya vaccine . Kuna madawa ya kila aina. Ofisi hii, kuna madawa ya kutibu magonjwa ya mahututi. Dawa hizi zinatumiwa sana kwa nchi.

Mtu huyu ni mgonjwa amelazwa hospitalini baada ya kuwa na majeraha mwili yote, hasaa kichwa yake imegongeka sana pia mkono anaugua kwa hali ya juu, lakini anapata matabibu.

Anapimwa sikio baada ya kuwa na ugonjwa. Daktari anatumia mashini kuchunguza namna ya hali yake na kumsaidia kumpa dawa. Mama huyu anaumwa na sikio hilo.

Mgonjwa anasaidiwa na madaktari, kupewa massage baada ya kupata afya mbaya na kuagukiwa na gari, kupata mikono zimevunjika anafanyiwa mazoezi ili aweze kuzitengeneza.

Mtoto huyu anadungwa chanjo, anadungwa chango ili kupunguza magonjwa ya watoto. Watoto wanapewa hii chanjo ili wasiambukizwe na ugonjwa wa polio , malale na menginevyo.

Daktari huyu anampa mawaidha huyu mama. Anamweleza namna ya kuhakikisha afya ya mtoto. Anamweleza pia chakula ya kumpa mtoto ambapo mtoto ni mchanga. Anamweleza mambo mengi.

Muuguzi huyo anawapa huduma wafanyikazi wa hospitalini. Pia anawatibu wagonjwa, anawaangalia watu na kuwapa madawa na kuwauliza hali yao.

Dawa hii inasaidia kutibu afya ya watu wanaougua ugonjwa wa manjano. Ugonjwa huu ni hatari sana, unaeza ua mtu asipopata dawa. Madaktari wanatumia dawa hii kuchunguza afya ya watu.

Inaonekana kutengeneza barakoa, barakoa inasaidia mtu asiambukizwe na magonjwa kama homa. Watu wanavaa ili wasipatikane na hii ugonjwa na wawe afya nzuri.

Watoto hawa wanapewa dawa za polio ili wasiugue magonjwa malale, malaria, typhoid na menginevyo mengi ambavyo yana hatari ya usalama ya watoto wadogo wadogo

Mtoto anapewa dawa. Dawa hii inafanya mtoto asiambukizwe na magonjwa ya malale. Kuna magonjwa ya upepo pia yanasababishwa na wakati mtoto anapokuwa mdogo anakuwa akipewa madawa haya.

Hapa ni mahali ambapo watu wa emergency wanaletwa. Watu ambao wana majeruhi kalikali huharikishwa madawa yao wanalindwa sana ili wawe na afya nzuri kwa siku ambapo wanakuwa na haya majeruhi sana.

madaktari hao wanatengeneza meno, wanasaidia kutengeneza meno hili yawe safi. Meno yana uchafu pia yanauma sana.

Dawa hii inahakikisha afya ya watu iko sawa, kwa sababu inasaidia watu wagonjwa ya aina mbalimbali na virusi vya huko ndani, kutibu, kuhakikisha afya iko sawa juu.

Watu wamekutana mahali ili wapewe mawaidha kidogo ambayo yanahusu usalama na afya ya wanakijiji. Wanaelezwa mambo mengi ambayo yana faida nyingi kwa nchi na pia yao.

Shamba hili linapulizwa dawa ili kuumiza wadudu na wachafu. Inasaidia kuwa mimea ikue haraka, na ikuwe na afya ya kutosha, na iwe na mazalishi ya hali ya juu.

Mvua nyingi imenyesha. Mvua hii imesababisha mafuriko kwa wanakijiji hawa. Watu hawana mahali ya kupikia chakula, hawana mahali pa kutembea na pia malazi kujawa na maji nyingi ambapo yamesababishwa na mvua.

Madawa hii ni madawa ya kienyeji, Inatumika sana na watu wa zamani. Dawa hizi zinatumiwa kutibu watu wanaokuwa na ugonjwa ya uwazimu kichwa na mengivyo mengi ambayo haukuna sana.

Daktari huyu anachunguza dawa namna ziko. Anaziangalia kama kuna dawa ambazo zimeanguka. Anazileta dawa kwa hospitali na kupanga kwa mahali mzuri ili watu waweze kutibwa vizuri.

Kuna aina mbalimbali za dawa. Dawa hizi zinatumiwa na watu wanaokuwa na afya ya mwili, mgonjwa na pia watu wanaoona ndani afya mbaya.

Inatumiwa kupimwa ugonjwa majano. Inafanya mtu akuwe majano mwili mzima. Hii ugonjwa ni hatari sana, inaweza fanya mtu akufe kwa muda. Ina ma, mahali, ma, maumivu baya sana.

Mama huyu ana furaha sana. Amejifungua mtoto na mtoto ako na afya safi. Mtoto pia ako sawa. Wana furaha ya kwamba yeye na mtoto wake wote wako kwa afya njema.

Jengo hili lilibomoka kwa hali ya mbaya, watu wanashanga wajengaji wanaipima na kuifanya utafiti iliwaweze kurekimbisha na kutengeneza nyumba.

Jengo hili lilibomoka, watu wanafanya kazi ili wafanye suluhisho na kuendeleza hali kwa wingi. Pia wanangalia afya ya hali ya mambo ya watu ambapo wameshuhudiwa na hiki kitendo.

Mama huyo alikuwa na uchafu kwa sikio. Madakitari hawa wanasaidia kuosha sikio lake na kusafisha. Wanatumia dawa na maji kutumia kutoa uchafu hili sikio lake liwe safi na lisiwe na chafu.

Moto inateketeza nyumba hili ,ilileta hasara nyingi kwa watu waliokua wanaishi ,mali yao yote imeisha na hawana mahali pa kulala , malazi yote yamechomeka ,wanaumia bure ambapo moto iliwaishia vitu zao.

Mvua nyingi iliyonyesha ilisababisha mafuriko. Mafuriko hii ilisababisha hasara nyingi kwa watu. Barabara zimeharibika. Magari yamezamia ndani ya maji. Na watu pia kuumia na kupata mahali ambapo haiezi kuwa na maji.

Daktari hawa wanasaidia kutengeneza meno ya watu na kuhakikisha afya bora ya meno, wanaitoa uchafu, vizuri na vibaki ndani ya meno na kuilainisha meno ambazo zimeharibika wakitengeneza kutumia vitu za meno.

Dawa hili linasaidia kuhakikisha watu wamekuwa na afya nzuri ya measles na mumps ili wasiwe na shida ya kutatiza, madawa haya wanameza kwa namna inayofaa, kuhakikisha hali yao iko sawa.

Dawa hii inasaidia kupunguza afya ya mwili, kuchoka na kuumwa na mwili. Hii inasaidia mwili, damu itembee kwa mno kasi.

Daktari huyu anasaidia kusafisha meno ya watu na kuijulisha afya bora ya meno, anaitoa uchafu na kuhakikisha kuwa meno ya watu ni safi, huwa ni afya muhimu katika mwanadamu awe na meno safi na isiyo na chafu na ambayo isiyonuka.

Wauguzi hawa wanapima hali ya mtoto. Wanaichunguza namna mtoto anaendelea, wanaiyangalia kama mtoto anaweza chukua maziwa. Hali yake vile iko anaeza chukua pumzi na anaeza kuwa na afya nzuri.

Jengo hili limebomoka mbaya na linafanya watu wawe na huzuni, na wafikirie vile hali imeenda mbaya na walikuwa wanafikiria kuwa na kuendeleza jengo lao mbele. Sasa inafanya watu warudi kazi ambapo imefanywa mara ya kwanza.

Wanafunzi hawa wanakunywa maji safi ili kuhakikisha afya yao. Maji yanasaidia kuboresha afya ya wanafunzi na watu wote duniani. Wanaitumia maji kwa aina mbali mbali ili kuhakikisha inatumika kwa namna nzuri.